Mwanaume huyu ni kiwete na bado ako na ujuzi ya kujenga, yeye amejenga choo hii akisaidiwa na mafundi wenzake, lakini ako na ujuzi hana mguu.